Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari amevaa glovu ya buluu, barakoa nyeupe na miwani maalum ya kukuza . Anatumia kifaa kinachotoa mwanga wa buluu mdomoni mwa mgonjwa. Mgonjwa amevaa miwani ya kinga ya rangi ya waridi.

Nesi amevaa sare ya rangi ya blu na nyeupe na miwani akichunguza mkono wa mtoto mchanga aliyelala. Mama wa mtoto amevaa hijab ya rangi ya dhahabu . Ameketi karibu akimwangalia mtoto huyo . Chumba kina kuta za rangi ya zambarau na kuna michoro ya katuni za watoto ukutani . Inaonekana ni kliniki au chumba cha ukaguzi wa watoto.

Kuna chupa nyingi za dawa na pakiti za vidonge zimepangwa kwa wingi zikiwemo chupa za kioo na za plastiki za rangi tofauti. Baadhi ya pakiti za vidonge zina vidonge vya rangi ya buluu na kijani kibichi pamoja na vidonge vya rangi ya kahawia. Inaonekana ni mkusanyiko wa dawa au virutubisho.

Mwanamke amevaa kilemba na shanga zenye rangi mbali mbali ameketi kwenye kiti cha plastiki. Karibu naye kuna mtalamu wa afya amevaa koti jeupe la mahabara, barakoa na kofia ya kijani akishika sindano karibu na chombo cha blue kinachoonekana kama kisanduku baridi. Wamo nje katika eneo kavu lenye miti michache na vibanda ya jadi nyuma. Hii inaashiri utoa huduma katika vijijini au chanjo.

Kifaa kirefu cha chuma kinacho fanana na mnara wa maji kime simama katikati ya miti mirefu. Kina ngazi ya chuma inayo elekea juu kwenye tanki kubwa la mraba kililoko mbeleni, watu wawili wana onekana waki karibu juu ya jukwa karibu na tanki waki fanya shughuli ya ujenzi au matengenezo, kuna nyaya za umeme zinazo pita karibu ina ashiria miundo mbinu ya ugamvi wa maji katika eneo lenye miti mingi.

Eneo la kusubiria au huduma za kijamii limejaa watu waliovaa barakoa za kinga, wengine wamekaa kwenye benchi za mbao zilizopangwa ukutani huku wengine wamesimama, katikati mwanamke amevaa kofia ya kujifunika kichwa na sweta yenye michoro anaonekana akishikilia mifuko na karatasi. Mbele yake mwanaume ameketi akifanya kazi kwenye meza. Inaonekana kama kituo cha huduma za uma au chanjo.

Wanawake watatu wazee wamekaa chini wakiongea, wote wamevaa nguo zenye madoa ya chui, mwanamke wa kati ame shika majani au mmea flani mkononi mwake. Mwanamke wa kulia ame keti karibu na kikapu kilicho fumwa chenye mimea ndani yake, wana onekana wakiwa nje labda wakifanya kazi ya kutayarisha miti shamba au wakijianda na jambo.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akishikilia mtoto mchanga aliyevaa nguo ya rangi ya chungwa huku nesi amevalia sare ya buluu akimchunguza mtoto. Nesi ameinama chini akishikilia mguu wa mtoto. Mwanamke na nesi wote wamevaa barakoa za uso. Inaashiria ziara ya hospitali au kliniki kwa ajili ya uchuguzi wa mtoto.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha hospitali akimshika mtoto mchanga. Akiwa amevaa nguo ya bluu ya hospitali. Mtoto amefungwa kitambaa cheupe. Mwanamke anaonekana akimwangalia mtoto kwa upendo. Nyuma kuna vifaa vya hospitali vinavyoonyesha kuwa wako katika mazingira ya matibabu. Labda wodi ya wazazi au watoto wachanga. Inaashiria wakati wa mama na mtoto hospitalini.

Daktari wa meno amevaa kofia ya bluu, barakoa na miwani ya kinga ana tibu mgonjwa. Anashika vifaa vya kutibu meno na anaonekana akimchunguza mgonjwa, msaidizi wa daktari ame simama nyuma akifautilia shughuli hiyo. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum cha kuyibiwa meno, ana ashiria huduma za afya ya kinywa katika kliniki ya meno.

Nesi amevaa sare ya bluu na barakoa ya bluu akishika sindano na chupa ndogo ya dawa labda chanjo. Nywele zake zimesokotwa na amevalia pete ndogo masikioni. Watu wengine wamekusanyika nyuma, wengine wakiwa wamevalia barakoa wakisubiri katika eneo lenye paa. Hii inaashiria eneo la matibabu au eneo la chanjo.

Katika eneo wazi magharibi mwa eneo la makazi, lori kubwa la kuchimbia mabaki ya majengo, linaonekana likifanya kazi kwenye rundo la kifusi na saruji, nyuma yake kuna jengo refu la ghorofa ambalo limebomoka kwa kiasi. Maafisa wa polisi wawili wamesimama mbele, wakiwa wametazama eneo la tukio. Inaashiria oparesheni ya uokoaji au ubomoaji wa jengo.

Wanaume wawili wamevaa mavazi maalum ya kujikinga ya rangi ya manjano, barakoa ya gas , buti nyeusi na glavu nyekundu. Mmoja wao anashikilia chombo nyekundu chenye alama ya hatari, akionekana akimsaidia mwenzake aliyepunguza kitu kwenye bomba au mashine. Hii inaashiria kuwa wanafanya kazi na vifaa vyenye hatari au kemikali, labda katika kiwanda au maabara.

Picha inaonyesha wataalamu watatu wa afya wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga, wakiendelea na matibabu ya meno kwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Mmoja wao anafanya kazi mdomoni na mgonjwa huku mwingine akisaidia. Mazingira yanaonekana kuwa ya kliniki ya kisasa.

Kundi ya watu wakiwa wamevalia suti nyeupe za kujikinga na glovu nyekundu wanafanya shughuli fulani ndani ya jumba kinachoonekana kama hema au kontena, moja wao anatumia kifaa cha kunyunyuzia dawa au kunyunyuzia juu ya kitu kilichofunikwa na kitambaa cheupe. Jumba kuna kiyoyozi na nembo ya USAID kinachoonekana ukutani.

Wataalamu wawili wa meno wanampatia mgonjwa huduma ya meno. Mtaalamu mmoja amevalia mavazi ya kijani kibichi ya kazi na miwani, akitumia vifaa vidogo mdomoni mwa mgonjwa. Mwingine amevalia koti jeupe la daktari na miwani akisaidia katika utaratibu huo. Mgonjwa wa mwanamke, amelala kwenye kiti cha meno akiwa amefunikwa kwa kitambaa cha buluu. Mazingira yanaonekana kuwa kliniki ya meno.

Vidonge na dawa mbalimbali za matibabu zimewekwa mbele ya umma. Mbele kuna paketi ya vidonge vyeupe vilivyopakiwa kwenye mabandiko cheusi na blue . Chenye lebo ya Alphamox . Upande wa kulia kuna paketi nyingine ya dawa iitwayo Benmox . Na chupa ya Supramax yenye vidonge vya rangi ya machungwa pamoja na mfuniko wa Supramax pia. Rangi ya bidhaa hizi zinajumuisha machungwa blue nyeupe na zambarau.

Wataalamu kadhaa wa kiafya wakiwa wamevalia nguo za upasuaji za kijani na kofia za blue , wanafanya utaratibu wa matibabu. Wamesimama karibu na mgonjwa aliyelala kwenye meza ya upasuaji. Vifaa vya matibabu viko karibu nao, ikiwemo screen ya kufuatilia. Kuna chupa za oxygen upande wa kushoto.

Chupa ya virutubisho imesimama wima ikiwa na rangi ya kijani na lebo nyeupe na dhahabu. Kwenye lebo daa tatu 1000 imeandikwa kwa wazi ikionyesha kuwa ni kwa ajili ya matibabu ya muda mfupi wa upungufu wa vitamini D na afya ya kinga ya mwili. Chini ya lebo imeelezwa kuwa ina 72 rapid-release softgels . Chupa inaonekana vidonge vingi vya kijani ndani. Hii ni bidhaa ya virutubisho vya lishe inayolenga kuboresha afya.

Hospitali inaonyesha wauguzi wawili wa kike wakihudumia watoto wachanga ndani ya chumba cha watoto njiti. Mmoja wao akiwa amevaa sketi ya blue na fulana nyeupe, amesimama karibu na vifaa maalum vya kuangalia na kutunza watoto vinavyoweza kusogezwa. Mwingine akiwa amevaa suruali nyeusi na fulana nyeupe, amejiandaa kumhudumia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda maalum. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yenye vifaa vya matibabu.

Watu sita wamevaa mavazi meupe ya kinga na vifaa vya kunyunyizia migongoni, wakitembea kwenye shamba lenye mimea mirefu ya kijani. Wanaonekana kuwa wakulima au wataalamu wa kilimo, wakinyunyizia dawa za wadudu au mbolea. Mandhari inaashiria shamba kubwa lililonyooka na anga la mawingu rangi ya kijivu. Hali hii inaashiria shughuli za kilimo na umuhimu wa ulinzi dhidi ya wadudu au magonjwa ya mimea.

Mwanaume amevaa barakoa ya rangi ya buluu na shati ya miraba. Ameketi na macho yamefumbwa huku akichanjwa au kutibiwa. Mkono mwingine unaonekana ukimchoma sindano kwenye bega lake. Shughuli hii inaonyesha kampeni ya chanjo au matibabu labda dhidi ya magonjwa.

Mhudumu wa afya anaonekana kuwa muuguzi, amevaa kofia ya bluu, barakoa na vazi la rangi ya kijani kibichi la upasuaji. Anashikilia mtoto mchanga aliyefungwa kwenye blanketi la blue lenye michoro la mawingu. Muuguzi anatabasa na kumtazama mtoto kwa upendo na uangalifu. Ana bangili zenye rangi za bendera ya kenya mkononi. Hali hii inashiria utunzaji wa mtoto mchanga katika mazingira ya hospitali ya zahanati.

Vidonge vya madini ya chuma, Iron Supplements vya Feosol vimeonyeshwa, vikiwa ndani ya chupa nyeupe na pia kwenye pakiti. Pakiti ina herufi nyeupe na nyekundu ikieleza kuwa ni High Potency Iron na ina tableti mia moja ishirini. Vidonge vyenyewe ni vidogo na vyeusi na vingine vimeonyeshwa nje ya chupa.

Kundi la watu mbalimbali wakiwemo wanawake na wanaume Wamesimama nyuma ya meza iliyo jaa paketi nyingi za taulo za kike na vifaa vingine muhimu. Baaadhi yao wanashikilia mabango muhimu iliyoandikwa (stop period shame) na (the same girl everyday) wakieneza uhamasishaji. Watu Hao wanaonekana wakishiriki kikamilifu katika kampeni au tukio la kijamii la kuhamasisha uma kuhusu maswala muhimu ya afya na usawa.

Muuguzi amevalia sare nyeupe na mistari mekundu na miwani akichanja mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mama yake. Mama huyo awevalia kofia nyekundu na fulana ya rangi ya machungwa akimwangalia mtoto wake kwa makini wakati akichanjwa. Shuguli hii inonekana kutokea katika kituo cha afya au kliniki.

Mkulima akiwa amevaa vazi la kinga la kijivu kofia la kijani, ananyunyiza dawa kwenye mimea mirefu, ya kijani kibichi. Ana kinyunyizio chenye tangi nyeupe alilobeba mgongoni mwake, nyuma kuna kilima cha kijani klicho jaa miti na uzio wa mbao, mvuke wa daa unaonekana wazi anaponyunyizia.

Bidhaa kadhaa zilizotengenezwa kwa mkono zimepangwa juu ya zulia jekundu. Zipo vitu viwili vinavyofanana na tufaha za rangi ya chungwa vilivyofunikwa kwa nyavu au kamba za kijani. Karibu nazo kuna vitu vingine visivyoeleweka vinavyofanana na vipande vya nguo, karatasi na kujana. Upande wa kulia kuna frame ya picha ya ukioo yenye picha ndani yake. Vitu vinaweza kuwa ya sanaa ya kitamaduni.

Mikono inasuguliwa kwa nguvu na povu nyingi za sabuni, ikionyesha mchakato kamili wa kunawa. Povu ni nyeupe na ina mapovu madogo madogo ikitanda juu ya ngozi na kufikia kila sehemu ya mkono, ikionyesha mchakato wa kusugua mikono kwa bidii na umakini. Hali hii inasisitiza umuhimu mkubwa wa usafi wa mkono na afya bora, hasa katika kipindi cha magonjwa mbalimbali kwani husaidia kuzuia na kueneza vidudu.

Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno akitibiwa na daktari wa meno na msaidizi wake. Daktari amevaa kofia, barakoa na miwani maalum, anatoa ishara ya jembe au kila la heri kwa mkono wake. Msaidizi amevaa mavazi ya blue na barakoa akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa mwanaume anaonekana akipokea matibabu ya kinywa. Chumba kina kifaa vya kisasa vya meno na taa zinazotoa mwanga wa kutosha. Inaashiria matibabu ya meno katika kliniki ya kisasa.

Wazima moto wawili wamevaa sare za kinga za njano na kofia ngumu, wakipambana na moto mkubwa wa nyasi. Miyale mikali ya moto ya chungwa na moshi mzito mweusi unawaka kwa kasi nyuma yao. Mmoja wa wazima moto anaonekana kutumia kifaa cha kuzima moto, huku mwingine akibeba begi kubwa. Wanasimama kwenye nyasi ndefu kukabiliana na moto unaosambaa haraka. Hali hii inaonyesha hatari na umuhimu wa kazi yao.

Watu watano wanashiriki katika shughuli za kusafisha takataka wakiwa wamekusanyika karibu na rundo kubwa la taka. Baadhi yao wameinama chini wakitumia mikono au vifaa za kukusanya taka. Eneo linaonekana kuwa karibu na majengo ya makazi na kuna ukuta wa matofali nyuma hali hii inaonyesha jitihada za jamii za kudumisha usafi wa mazingira.

Chupa ndogo ya chanjo, yenye kofia nyekundu, imeekwa wazi kwenye meza. Label yake nyeupe inaonyesha MMR vaccine, na majina ya magonjwa inayoganga measles, mumps, rubella . Pia imeandikwa live virus na ujazo wake ni mililiter ishirini. Nyuma ya chupa kuna chanjo zingine ambazo hazionekani vizuri na sindano, zikianyesha mazingiria ya matibabu au maabara.

Mwanamke ameketi kwenye kiyi akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya, amepiga mkono wake wa kushoto na naonekana kuvaa barakoa nyeusi, mhudumu wa afya amevaa fulana ya bluu akimchoma sindano hio mwanamke huyo, wako chini ya hema na nyuma mapambo ya puto la kipepe yakionekana tukuio ya chanjo au kampeni ya afya, chini kuna chini kuna nyasi na pipa ndogo la taka na manjano karibu.

Mkulima, akiwa amevalia vazi jeupe la kinga na glavu za manjano, anaonekana akitumia kinyunyizio chenye tanki kubwa la kijani kibichi mgongoni wake. Ananyunyizia dawa kwenye mmea wa kijani, ili kupandwa kwa utaratibu katika safu ndefu. Shughuli hii inaonekana kuwa ni sehemu muhimu ya utunzaji wa mimea shambani, ikilenga kulinda mazao na kuhakikisha ukuzaji bora.

Meza imejazwa na mizizi na magombe ya miti yaliyokaushwa yaliyokusudiwa na matumizi ya miti shamba. Kuna mitungi kadhaa na glasi iliyojaa ponda na viungo vilivyosagwa pamoja na ndoo chache za plastiki za kuhifadhia. Nyuma ya meza kuna vitambaa na vitu vingine vilivyowekwa juu ya kibao cha blue . Inaonekana kama soko wazi la duka au dawa la asili ikionyesha biashara ya bidhaa za jadi na tiba.

Mikono miwili inaonekana, moja ikinyunyizia vidonge vya manjano vya virutubisho kutoka kwenye chupa ya kioo hadi kwenye kiganja cha mkono mwingine. Vidonge hivyo vinaonekana kuwa vya mafuta ya samaki au vitamini. Hii inaashiria matumizi ya dawa au virutubisho vya lishe.

Mama amesimama karibu na kitanda maalum cha mtoto mchanga kilicho wazi akionekana akimwangalia au kumhudumia mtoto mchanga aliyendani ,chumba kinaonekana kuwa na vifaa vingine vya matibabu huku kitanda kingine chenye mtoto mwingine kikionekana kwa umbali upande wa kushoto , mazingira haya yanaashiria kituo cha afya au hospitali ambapo watoto wachanga wanatunzwa.

Meza inaonyesha bidhaa tatu za miti shamba sabuni mbili za rangi ya kijani zilizo funganishwa na label ya timber herbs research powerful soaps chupa ndogo mbili za mafuta yenye label ya timber herbs research powerful oil na chupa ndogo Moja ya unga ya miti shamba label hizo zimeandikwa kwa kiswahili zikifafanua matumizi na faida ya bidhaa hizo.

Watu wanne wamekusanyika karibu na chombo kikubwa cha rangi nyeupe chenye vichujio viwili kinachofanana na mfumo wa kuchuja maji. Wawili kati yao wamevalia fulana za njano zinazong'aa wakiashiria wao ni wahudumu wa huduma fulani. Mwanamke mmoja anashikilia kitu kama kipimo na wengine wanaonekana wakishiriki katika majadiliano kuhusu mfumo wa maji. Huenda wanafanya ukaguzi wa maji au kutoa elimu kuhusu usafi wa maji.

Bawa jeupe la dawa lililoandikwa Azomax 500 linaonekana likiwa limefunguliwa kidogo, likifichua vidonge vitatu vyeupe ndani ya kifunganishio cha malengelenge. Maandishi kwenye box yanaonyesha kuwa ni dawa ya kuzuia bacteria yenye wigo mpana. Chini ya jina ya dawa, kuna nembo ya OBAZAR . Kifurushi pia kina maandishi kwa kiarabu. Hii ni dawa ya antibiotic , labda kuagizwa na daktari.

Daktari amevaa koti jeupe na miwani akitumia kifaa maalum chenye taa kuchunguza ndani ya sikio la mwanamke. Mwanamke huyo amevaa jaketi jeusi na kitambaa cha kijivu shingoni. Ameketi kwa utulivu akipokea uchunguzi. Nyuma yao kuna watu wengine wameketi na mahema ya blue na meupe, likionyesha kuwa hii ni kliniki ya mkononi au kambi ya afya inayotoa huduma kwa jamii.

Wanaume wawili wanavuka barabara iliyofurika na mafuriko makubwa, huku mwaji yenye matope yakitirika kwa nguvu. Mwanamume mmoja anaskuma pikipiki huku akiwa ndani ya maji mwingine akiendesha. Maji yamefunika barabara kabisa yakifika magoti au mapaja ya mtu anayesukuma. Mandhari yanaonekana kuwa maeneo yenye vichaka vidogo vidogo, haii hii inaonyesha changamoto za usafiri na hatari za mafuriko katika maeneo hayo.

Mwanaume amevaa shati nyekundu na kijivu kofia nyekundu na amesimama kwa miguu iliyopinda kw amkeka ndani ya nyumba ya udongo. Anaonekana akichonga vipande vya mti kwa kisu kikubwa au panga. Shingoni amevaa mkufu wenye vibuyu vidogo kadhaa, nyuma yake kuna kiti cha mbao kalenda imening'inia ukutani na mwangaza hafifu kutoka nje unaingia kupitia sehemu wazi ukutani.

Mwanamke amesimama mbele akiwa amevaa barakoa ya matibabu la nyekundu, suruali ya jinsi ya blue . Ana begi ndogo la kiuno la kijani na glavu nyeupe mkononi. Anabeba sanduku ndogo jeupe lenye maandishi na begi la plastiki. Nyuma yake kuna maduka yenye pindo na watu wakipita yakionyesha mazingira ya jiji au eneo ya shughuli nyingi. Hali hii inaweza kuashiria tahadhari za kiafya zinazochukuliwa labda wakati wa janga au hali ya hewa yenye vumbi.

Chupa nyeusi imesimama wima, ikiwa na lebo nyekundu yenye maandishi meupe na manjano. Neno Balijam limeandikwa kwa herufi kubwa juu ya lebo. Kuna maandishi mengine madogo kwenye lebo yakionekana kueleza bidhaa, ingawa si rahisi kusomeka vizuri. Chupa inaonekana kuwa na kofia nyeupe juu. Bidhaa hii inaonekana kuwa dawa au kiungo fulani, labda cha asili, kutokana na jina na uwezekano wa mimea nyuma ya maandishi.

Hali ya machafuko inaonekana katika eneo la makazi ambapo majengo yameharibiwa vibaya yakionyesha athari za moto huaribifu mwingine. Kuta za nyumba zimebomoka na mabaki ya paa na vifaa vingine vimelala chini kundi kubwa la watu wamekusanyika katika eneo hilo lililo haribika wakionekana kushuhudia au kupewa msahada. Baadhi ya watu wamevalia nguo ya rangi tofauti na mazingira yanaonyesha hasara kubwa hali hii inaashiria janga au tokeo la uharibifu.

Huyu ni mpokea wageni katika jengo la Fine Touch Dental Care . Mwanamke mchanga anatabasamu nyuma ya kaunta. Kwenye kaunta kuna mabango yenye nembo za malipo kama Easypay , Visa , Mastercard na Scanlam pamoja na nambari za simu za mawasiliano. Pia kuna saa ukutani na vifaa vya ofisi kama kompyuta.

Watu wazima wanaume kwa wanawake wakiwa wamevalia sare zenye fulana za kijani na vesti za buluu wengi wao wakishikilia kompyuta ndogo wakiwa wametabasamu. Baadhi wamefunika kichwa kwa kofia wengine wanaonekana kuvaa mashati meupe na tai. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo na miti ikionyesha kuwa wako nje.

Watu watatu wanahudumia mtoto mdogo. Mwanamke aliyevaa kofia ya bluu na fulana ya njano, anamshika mtoto mikono. Mwanamke mwingine aliyevaa fulana nyekundu na aproni nyeupe, amemkumbatia mtoto huyo. Mwanaume aliyevaa fulana ya njano, amesimama nyuma yao. Kwenye meza kuna chupa ya kusafisha mikono na vijitabu vilivyowekwa.

Rola za chupa za pakiti za virutubisho vya afya zimewekwa juu ya meza nyeupe zikionyesha aina mbalimbali za vitamini na madini. Chupa kubwa katikati inasomeka Nordic Natural Vitamin D3 zikionyesha virutubisho ni vitamin D3 . Chupa nyingine zinaonekana imeandikwa Kirkland D3 . Baadhi ya vidonge na peremende za vitamini zinaonekana zikiwa zimetolewa nje ya chupa na kuwekwa mbele. Inatoa taswira ya uteuzi mpana wa virutubisho vya afya.

Kundi kubwa la watu limesimama kando ya eneo lenye uharibifu wa ardhi, ambapo daraja ndogo imezingirwa na matope na mchanga. Maji yenye rangi ya kahawia yanapita chini ya daraja hilo, na sehemu kubwa ya ardhi imeharibiwa kutokana na mmomonyoko wa udongo. Mizizi ya miti na matawi yalio ngolewa yaonekana yakiwa yametapakaa eneo hilo. Hii inahashiria madhara ya mafuriko au mmomonyoko mkubwa wa udongo.

Mtaalam wa meno akiwa amevaa mavazi ya kijani kibichi ya kazi ,barakoa ya bluu na kofia ya nywele anazungumza na mgonjwa wake , mgonjwa amevaa shati la mistari na miwani ya kinga ya rangi ya machungwa na amelala kwenye kiti cha meno. Chombo chenye kioo cha bluu kimeangaziwa upande wa kushoto inaonekana kuwa ndani ya kliniki ya meno.

Mtaalamu wa afya anachunguza sikio la mwanamke, anaonekana kuwa dakitari akitumia kifaa maalumu cha kuangalia ndani ya sikio. Mwanamke amekaa kwa utulivu akionekana makini wakati anachunguzwa. Mazingira yanapendekeza kiliniki au hospitali. Tukio linaonyesha jinsi huduma za afya zinavyotolewa hasa umuhumi wa utuzaji wa masikio na afya ya kusikia.

Lori jeupe lenye tanki kubwa jekundu lililoandikwa exhauster , limeegeshwa kando ya barabara ndogo yenye nyasi. Lori hili linatumika kupakua uchafu wa vyoo kutoka makazi ya watu, likitoa huduma muhimu ya usafi. Watu wawili wamesimama karibu na lori hilo labda wakiendelea na kazi au wakisubiri huduma. Nyuma yao kuna miti, nguzo za umeme na anga ya bluu yenye mawingu meupe ikionyesha mazingira ya nje ya makaazi.

Bidhaa tatu za vitamin D zimepangwa kwenye mstari. Kuna chupa ya kahawia chenye kifuniko cheusi iliyoandikwa Vitamin D protency . Katikati kuna chupa nyeupe yenye kifuniko cheupe kimeandikwa Pure facusution vitamin D3 . Chupa ya mwisho ni nyeupe yenye kifuniko cha rangi ya buluu na machungwa imeandikwa chewable vitamin D3 . Zote zinaonekana kuwa virutobisho vya lishe vikiwa na viwango tofauti vya vitamin D .

Chupa kadhaa nyeupe za dawa za miti shamba zenye lebo la Zepahnia Life Herbal Cure Diabetes and Prostate zimewekwa juu ya uso wa kahawia. Chupa hizo zina kofia nyeupe na zimefungwa vizuri kwa ajili ya usalama. Maandishi kwenye lebo yanabainisha matumizi yake kwa ajili ya kisukari na tenzi dume.

Jengo ndogo limejengwa na mawe, likiwa na paa la bati la blue na milango miwili ya blue linaonekana kuwa choo kutokana na kuwepo kwa paipu mbili za kutolewa hewa nyuma, lipo katikati ya eneo la mashambani lenye udongo mwekundu, karibu na jengo hilo, kuna tanki la maji jeusi liliowekwa juu ya zege, eneo mzima limezungukwa na mti na mimea ya kijani kibichi.

Kifungashio cha bidhaa chenye umbo la mstatili kimesimama wima kikiwa na rangi ya chungwa na maandishi meupe na blue . Jina CBD Pain Cream lilionekana wazi likionyesha kuwa ni mchimu wa kupunguza maumivu yenye CBD . Lebo inaonyesha double strength na hadi ya relief in minutes . Pia imeelezwa kuwa haina THC . Chini kuna neno za doctor recommended na pharmacist formulated . Bidhaa hii inaonekana kuwa matibabu au ya afya binafsi.

Pakiti nyeupe ya dawa, inaonekana kuwa vitamini da tatu, imewekwa pamoja na ampuli moja ya rangi ya kahawia. Kwenye pakiti, pameandikwa maneno na majina ya dawa hizo. Nembo ya Montage inaonekana chini, ampuli yenyewe ina lebo ya maelezo ya vitamin D tatu, inatoa taswira ya chanjo au kirutubisho cha vitamini D tatu.

Sanduku kubwa la dawa nyekundu na nyeupe limeonyesha likiwa na jina ferolax B12 slow release kwa herufi kubwa. Kwenye sanduku kuna maandishi yanayoelezea kuwa dawa hii ni ya madini ya chuma, folic acid , vitamini B12 na B6 na zinc . Pia inaeleza kuwa chuma husaidia katika uundaji wa chembe chembe nyekundu za damu na haemoglobini na vitamini B12 na B6 husaidia kupunguza uchovu. Upande wa kulia na sanduku kuna michoro ya chembe chembe za damu.

Mwanaume amekaa kwenye kiti akitazama mhudumu wa afya, ambaye ameshika mfano wa uume, wako ndani ya chumba kinachoonekana kama ofisi au kiliniki. Dirisha inaonekana nyuma na kuna karatasi au vifaa vingine juu ya meza. Mwanaume anaonekana akipokea maelezo.

Wataalamu wawili wa afya wakiwa wamevaa mavazi meupe ya kinga, barakoa na ngao za uso, wanamtibu mgonjwa aliyekaa kwenye kiti cha meno. Mmoja wao anafanya kazi mdomoni mwa mgonjwa kwa vifaa maalumu, huku mwimgine akimsaidia. Nyuma yao kuna kabati ya dawa na vifaa vingine vya kliniki ikionyesha mazingira safi ya matibabu.

Watu watatu ambao wanaonekana ni watoto wa shule wakiwa wamevaa sare za shule za njano na barakoa wananawa mikono yao kwenye sinki refu la zege lenye bomba kadhaa. Sabuni za rangi ya manjano zimewekwa karibu na mabomba kuashiria umuhimu wa usafi. Eneo linaonekana kuwa nje, labda shuleni au katika eneo la umma.

Mtoto mdogo labda mvulana amevalia fulana ya njano na nyeusi akiwa akipata chanjo. Mikono miwili ikiwa imevalia glovu nyeupe za matibabu inashikilia mikono ya mtoto, uso ya mtoto inaonhesha maumivu ya hofu, akifumba macho na kuonekana akilia. Hali hii inaashirira tukio la nchajo ya mtoto.

Mwanaume amevalia kofia na koti jeupe akipulizia dawa kwenye shamba la mpunga ,anatumia pampu ya kunyunyuzia aliyobeba mgongoni huku akishika bomba la kunyunyuzia mbele yake shamba limefunikwa na mimea na michanga ya kijani kibichi ya mpunga. Mandhari ya nyuma inaonyesha mlima huu vilimo. ikionyesha kuwa eneo hili ni athari ya mwinuko shughuli hii inaashiria kilimo na utunzaji wa mazao.

Kinywaji chenye rangi nyekundu iliyokolea kimesimama wima. Kipunganisho chake kina mfuniko mweupe juu. Chini kuna lebo yenye rangi mbili, kijani kibichi juu na zambarau iliyokolea chini. Lebo hiyo ina herufi HB kubwa, "Harriet's Botanical". Upande wa kushoto chini kuna maneno ya "AROROWET" yameandikwa herufi kubwa. Kuna maandishi mengine madogo chini ambayo hayaonekani vizuri. Mandhari nyuma yana majani sio wazi, ikionyesha mazingira asili. Mwanga umelenga vizuri bidhaa hii.

Mtaalamu wa afya amevalia sare nyeupe kiachukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mgonjwa. mgonjwa ambaye ni mwanamke ameketi huku mgongo wake ukitazamana na kamera, watu wengine wanaonekana kwa umbali, hali hii inaashiria huduma za kimatibabu, labda uchunguzi au upimaji katika kitu cha afya.

Mtaalamu wa afya amevaa koti jeupe na barakoa anashikilia mkono wa mgonjwa aliyeketi kwa mkono wake wa kushoto kwa utulivi. Kwa mkono wake wa kulia anamchoma kwa sindano kwenye sehemu ya juu ya mkono wa mgonjwa hii inaashira utoaji wa huduma ya matibabu labda chanjo au tiba kwa njia inayozingatia usalama na usahihi.

Dawa ya Azithromycin ya kusimamishwa kwa matumizi ya mdomo yenye nguvu ya miligramu 200 kwa kila mililita tano. Kuna chupa mbili zinazoonekana ambazo kila moja huwa 106 ikichanganywa. Dawa hiyo ni kwa ajili ya kutumia kwa mdomo tu na ina ladha ya cheri. Inatengenezwa kwa kampuni ya Zidas na inakuja katika vifurushi viwili vya mililita 10 na tano.

Eneo lililojaa maji yanafikia magoti ya watu wawili wanawake wanaotembea kwa shida ndani yake. Nyumba za mabati na kuta za miti zimezingirwa na maji zikionyesha athari ya mafuriko. Maji yana rangi ya kahawia yakiwa yamebeba matope. Mwanamke mmoja amebeba fimbo begani huku mwingine akishika fimbo ndefu kama tegemeo. Anga ni safi linaonyesha kuwa mafuriko yametulia au ni athari zake zilizobaki. Inaonyesha hali ngumu ya maisha katika eneo iliyoathiriwa na mafuriko.

Pakiti ya dawa inaonekana na vidonge vya kijani vilivyofungwa na kifurushi cha plastiki na alumini. Juu ya kifurushi maandishi makubwa yanasomeka Ibuprofen kwa rangi ya kijani. Vidonge vimepangwa vizuri kwenye nafasi zake. Rangi za kijani na fedha zinatawala muonekano wa pakiti. Dawa hii ni ya kutuliza maumivu au kupunguza uvimbe.

Wanawake wawili, wanaonekana kuchota maji kwenye shimo ndogo ardhini. Mwanamke mmoja ameinama akishikilia mtungi mkubwa wa njano tupu, tayari kujaza maji. Mwingine amesimama ndani ya shimo hilo, akitumia chombo ndogo kama bakuli kuchotea maji. Kuna mtungi mwingine wa njano pembeni yake. Mazingira ni kama yenye miamba mingi ikionyesha uhaba wa maji, na ugumu wa kupata maji safi katika eneo hilo. Rangi za udongo na miamba zinatawala, zikipendekeza eneo za vijijini au porini.

Daktari wa macho ameketi akimchunguza mgonjwa kwa kutumia mashine maalum ya kuchunguzia macho. Daktari amevaa shati nyeupe, tai na barakoa ya blue akionyesha utaalamu wake. Mgonjwa mwanamke ameketi kwenye kiti akiwa kidevu chake kwenye sehemu ya mashine hiyo ya macho huku akitazamwa na makini na daktari. Chumba kina vifaa vingine vya matibabu, mazingira yakipendekeza kliniki au hospitali. Taa za chumba zinatoa mwanga wa kutosha. Inaonyesha uchunguzi wa macho unaofanyika na kitaalamu.

Kwenye meza ya rangi ya kahawia, kuna sanduku la chanjo lililowazi likionyesha sampuli tano ya chanjo ya manjano. Kwenye sanduku pameandikwa Institut pasteur de dakar na Vaccin amaril stabiliser. Pembeni yake kuna chupa ndogo ya plastic iliyojaa kioevu, cha chanjo, na ampuli mbili za kijani zilizofungwa. Nyuma ya ampuli hizo kuna karatasi yenye maelekezo au maelezo ya chanjo. Mandhari ya nyuma ni ya buluu.

Wanafunzi wawili wakiwa wamevaa sare za rangi ya njano na barakoa wanaosha mikono kwenye kituo maalum cha kunawia. Mmoja wao anaosha mikono yake chini ya bomba la maji huku mwingine akitumia bomba jingine nyuma yake. Kituo hiki cha saruji kina mabomba kadhaa na sabuni zimewekwa juu ikionyesha umuhimu wa usafi. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje.